Mwanadada huyu amevalia pete. Na nasema hivi ni vidole vya mwanadada kwa sababu namna hizo kucha zinafanana, na mikono hiyo imeshikilia sodo, almarufu sanitary pads kwa kingereza. Sodo hizi zinawasidia haswa akina mama na wasichana wanapokuwa katika hedhi.

Mtoto anapewa chanjo na muuguzi, mtoto huyu ameshikwa na mamake pamoja na muuguzi mwingine ambaye anamsaidia ili shindano, sindano isiweze kumuathiri, watoto wanafaa kupewa chanjo mbalimbali wanapozaliwa hadi wanapohitimu miaka mitano.

Hapa ni zahanatini. Bwana huyu ni muuguzi ambaye amekuja kumchunguza mgonjwa. Mgonjwa huyu nadhania ana shida ya macho kwa sababu muuguzi huyu ana tochi aliyovalia pale kichwani ambaye anaweza kumwangalia nayo kwenye macho zake ama amwangaliye nayo kwenye kinywani. Tochi hii inaweza kupenyeza hadi ndani.

Dawa ya Siha ni dawa ambayo ni maarufu kwa kuzuia maumivu mwilini haswa maumivu ya kichwa. Kichwa kikiuma dawa ya Siha ambayo inatatua matatizo ya kisunzi cha mara kwa mara ndio dawa bora.

Mama amempeleka mtoto zahatini, zahanatini mtoto huyu anapewa chanjo, chanjo hii nadhania ni chanjo ya polio ambayo mtoto hupewa vitone viwili mdomoni.

Hawa ni wanafunzi, wanafunzi wa shule za upili kwa sababu wamevalia sare ndefu, kaptura ndefu. Wanafunzi hawa wamesimama mita mbili kutoka kwa mwingine. Wanaosha mikono yao kwenye mfereji unayotiririsha maji. Wanafunzi hawa pia wamevaa barakoa na ni ishara kuwa hii picha ilichukuliwa wakati Korona ilikuwepo.